Watu wako sokoni na kila mmoja amesimama karibu na kibanda. Mwanamke mmoja anaonekana kubwa mnunuzi ilhali mwingine ni muuzaji. Kwenye kibanda hicho kuna matunda aina ainati kama vile, ndizi ambazo zimeiva, machungwa, nanasi na tikitiki maji.

Bango hili linatumika kutangaza kuusu bima ya kampuni inayoitwa May Fair, kwenye ujumbe huu kuna maagizo kama vile, nambari ya simu na pia bendera za nchi kadhaa kama vile bendera ya Kenya, bendera ya Uganda na bendera ya Tanzania

Wanandoa wawili wameshikana mikono huku wakiwa wametabasamu wakiangalia rununu ya mtu anayewauzia gari, mtu huyo anawaelezea ujumbe kuhusu jinsi ya kununua gari hilo. Amevaa suti ya rangi ya bluu shati jeupe na tai ya rangi nyekundu.

GGari jeupe aina ya matatu kutoka kampuni ya toyota, limeegezwa kando ya barabara, linaonyesha nambari ya sahani ya Kenya, na pia lina mwendo wa kasi wa themanini na pia lina magurudumu mane.

Lori linalotumika kusafirisha magari liko barabarani . Lori hiyo ni ya rangi ya machungwa . Kwenye lori hiyo kuna magari ya kibinafsi ambayo yamebebwa ya rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeusi , rangi ya kijivu . Kando yao kuna miti ambayo imemea pamoja na nyasi.

Kreti za mayai za rangi tofauti tofauti, zimewekelewa juu ya rafu. Rangi za kreti hizo ni kama vile, rangi ya kijani kibichi, rangi ya manjano na rangi nyekundu. Rafu hizo zimetengenezwa kutumia chuma na paa la duka hilo limetengenezwa kutumia mabati.

Kibanda kimetengenezewa kutumia mbao na chuma. Juu yake kumewekelewa gunia na juu ya gunia hiyo kuna soksi za rangi tofauti tofauti, zilizowekwa pamoja. Kando yake, kuna mwanamke ambaye amekaa akiangalia sehemu tofauti.

Bango hili linatumika kutangaza kuhusu bima rahisi ambayo inaeza saidia watu wa bodaboda, kwenye bango hilo kuna mchoro wa mtu ambaye amebebwa na pikipiki kando yao kuna ukuta uliotengenezwa kwa mawe na mti ambao umemea.

Bango linaonyesha tangazo ya jinsi mtu anavyopata cheti cha bima. Kampuni ya cheti hicho cha bima ni Kenya Orient. Katika tangazo hilo, kuna picha ya mwanaume, anayetabasamu akitumia simu, akiwa meshika, akiwa kwenye gari. Ukitaka kupata huduma hio, uneza bonyeza nambari, *352#.

Gari jipya aina ya binafsi lime eegeshwa ndani ya jengo. Jengo hili liko na madirisha, ambayo imetanezwa na viyoo. Gari hiyo ni ya rangi ya manjano. Nje ya jengo hilo Kuna gari la rangi ya nyeusi, pia ambalo limeegeshwa kando yake na magari mengine ambayo yamepakiwa karibu na jengo jingine.

Skrini ya tarakilishi inaonyesha viwango vya ubadilishaji wa fedha wa nji tofauti tofauti kama vile Marekani, China, Canada na Uingereza.

Mwanaume aliyevaa surubwenye ya rangi ya kijani kibichi na fulani ya rangi nyeupe, amesimama nje ya Duka lililoandikwa jina "Mpesa" na rangi ya kijani kibichi . Anaonekana akipiga densi. Kando yake mtu amekaa chini karibu na gari lililoegezwa kando.

Mabunda ya manoti ya shilingi mia moja yametapakaa kote. Sarafu hii ni ya awali kwa sababu, noti hiyo ina mchoro wa raisi mkuu wa Kenya wa kwanza, aliyefariki, Mzee Jomo Kenyatta.

Gari kubwa la rangi ya machungwa, limeegeshwa, linatumika kusafirisha magari mapya. Magari hayo mapya ni ya rangi tofauti tofauti kama rangi ya kijivu, rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi ya kijani na pia rangi nyeusi.

Magari tofauti tofauti na pia yenye rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya kijivu, rangi ya bluu, rangi nyeusi, rangi nyekundu yameegeshwa kando ya jengo lililotengenezwa na rangi nyeupe. Magari hayo ni kama vile malori na matatu na magari mengine madogo.

Magari mapya ya rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya kijivu, rangi nyeusi, rangi nyeupe yameegezwa kando katika kampuni ya kuuza magari. Kampuni hiyo inaitwa " Mercedes". Nyuma yao kuna hema iliyotengenezwa, liko na paa la rangi ya buluu.

Kwenye skrini ya simu programu ya M-Pesa imefunguliwa tunanyeshwa pesa ambazo zimebaki ambazo ni sitini na nane elfu na mia nane. Kando yake kuna mahali unaweza bonyeza ndiposa uweze kutuma pesa ama ulipe ama uweze kutoa pesa zingine.

Magari mapya ya kibinafsi yameegezwa ndani ya jengo, jengo hili ni kubwa kwenye ukuta pamewekwa michoro kadhaa kama vile ya magari na watu waliosimama paa la jengo hili limetengenezwa kutumia vigae na madirisha ya vioo chini kwenye sakafu limetengenezwa pia na vigae.

Duka hili limejaa bidhaa mingi sana, kama vile kuna friji ambayo imewekwa soda ndani, nje ya friji hiyo kuna chupa ambayo imebeba maji ya kunywa na ndoo ya rangi nyeupe, kando ya duka hilo kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanaume wamekaa kwenye benchi.

Magari mapya ya kibinafsi yaliyo na rangi nyeupe yameegeshwa kando ya barabara nje ya jengo kubwa. Jengo hilo liko na ukuta ulio pakwa rangi ya nyeupe. Kando kuna kibango kilichoandikwa maneno machache.

Mtu ameshikilia noti ya shilingi elfu moja. Noti hio iko na rangi kadhaa kama vile rangi nyeusi, rangi ya dhahabu na rangi ya hudhurungi. Kuna picha ya rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta ambayo iko kwenye noti hii.

Vitambaa aina ya vitenge, vilivyopangwa, vimeekwa kwenye rafu. Vitamba hivyo vina michoro tofauti tofauti na pia rangi tofauti tofauti. Juu ya rafu hizo kuna viatu kadhaa, lilio na soli ya rangi nyeupe. Pia kuna video, kamera ya video, kumaanisha kuna usalama kwa mahali hapo.

Tangazo lililo na michoro ya magari matatu yako na rangi ya nyeupe , nyekundu machungwa inatumika kutangaza bima ya magari inayo toka kuanzia mwezi moja hadi mwaka mzima.

Mtu ameshikilia noti la shilingi elfu moja mkononi, kwenye noti hilo kuna michoro kadhaa kama vile meli na majengo makubwa makubwa. Noti hilo ni la rangi ya hudhurungi na rangi ya dhahabu.

Mimea kama vile Viazi vitamu, vitunguu vimewekelewa juu ya kibanda ambacho kimetengenezwa kutumia mbao. Kando yake kuna ndoo na kibuyu ambacho kimekatwa ambapo mkunga wa ndizi umewekwa ndani yake na gunia ya rangi ya samawati imeangushwa hapo Kando kwenye ardhi.

Mandhari ni ya soko ambapo wametandika gunia kwenye sakafu na kuwekelea bidhaa juu. Bidhaa hizo ni kama vile mahindi, viazi vitamu, vitunguu, nyanya na machungwa. Kando yake, wanunuzi na wauzaji wamekaa kwenye viti.

Magari mingi yamepakiwa kwenye uwanja sehemu wazi ,magari haya kuna nambari ya sahani ya Kenya tofauti tofauti, magari hayo pia ni rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeusi na rangi ya buluu kando ya gari hilo la buluu kuna mzee mmoja ambaye amesimama mbele yake.

Tarakilishi imewekwa juu ya meza. Kwenye tarakilishi hii kuna maandishi kadhalika kama vile jina ya benki inayoitwa Oriental. Tarakilishi hii inaonyesha viwango tofauti tofauti za ubadilishaji wa fedha za nchi fulani kama vile Marekani, Uingereza na Canada.

Maduka yanaonekana kuwa ya kufanya biashara, duka Moja ni la Mpesa ilihali duka jingine ni la salon kando yake Kuna mtu anayepita anaonekana kuwa muislamu kwa sababu amevaa buibui ya rangi ya zambarau kichwani. Hapo kando Kuna mtu ambaye amekaa chini ya umbrella na amekaa kwenye viti vya plastiki.

Baadhi ya bidhaa zimepangwa nje ya duka kama vile mchele, sukari, soda na creti za soda kando yake kuna fridge iliyowekwa soda, hapo kando kuna maduka mengine na pia juu yake kuna kibango kilichoandikwa jina Mpesa.

Duka limejazwa bidhaa nyingi za kuuzwa baadhi ya bidhaa hizo ni kama vile mafuta ya kupika na chumvi, ukuta wa duka huo umepakwa rangi ya kijanikibichi, na ukuta huo uko na maandishi kadhaa kama vile jina la duka hilo, nambari ya muuzaji na jina Mpesa.

Shanga zilizotengenezwa kwa rangi tofauti tofauti zimeninginizwa kwenye ukuta wa kibanda, rangi ya shanga hizo ni kama vile rangi ya manjano, rangi ya kijani kibichi, rangi nyeusi, rangi nyekundu, na rangi nyeupe.

Mandhari haya ni soko haswa sekta ya kuuza chakula. Chakula aina ainati zinaonekana kama vile, nyanya zimewekelewa juu ya kreti, kuna viazi vitamu, tango na pia ndimu. Kando yao kuna ndoo ya rangi ya manjano ambayo iko na maji ndani yake.

Manoti mingi yamejaa mezani, baadhi ya manoti hiyo ni shilingi elfu moja, shilingi mia tano na shilingi mia mbili. Noti ya shilingi mia mbili ni ya rangi ya blue na samawati. Shilingi ya noti ya mia tano ni ya rangi ya kijani kibichi na shilingi ya elfu moja, iko na rangi ya dhahabu na rangi ya hudhurungi.

Magari aina tofauti tofauti, yameegezwa kwenye uwanja , watu wengine wamekaa kando ya magari hayo ilhali wengine wamekaa kwenye nyasi. Watu hawa wanaonekana kuwa wameshangaa sana na kupigwa na butwaa.

Shanga zilizo na rangi tofauti tofauti kama vile, rangi ya manjano, machungwa, kijani, samawati, buluu na nyekundu, zimewekwa kwenye ukuta katika duka la kuuza shanga.

Magari ya kibinafsi mapya, yameegeshwa kwenye jengo kubwa. Jengo hilo liko na madirisha kubwa ya vioo. Magari hayo ni ya rangi tofauti tofauti kama vile, rangi nyeusi, rangi nyeupe na rangi nyekundu.

Soko hili limegawa katika sekta mbili, sekta ya chakula na sekta ya nguo. Watu wengi wamejaa katika sekta ya nguo. Katika sekta ya chakula kuna mahindi, viazi, nyanya, na pia ndizi zilizofungwa juu ya mabati.

Mikebe ya viwango tofautitofauti na rangi tofauti zimeekelewa juu ya kreti mikebe ni ya rangi kama vile manjano nyeupe na nyekundu baadhi ya mikebe imebeba viazi na vingine havina viazi ndoo pia imebeba viazi kando yake kuna vikabu vilivyo beba viazi vitamu.

Kuna kibanda kilichotengenezwa na mbao . Juu ya kibanda hicho pamewekwa vitunguu za rangi ya zambarau na zina umbo la mviringo na pia kuna nyanya zilizo na rangi nyekundu za zingine ziko na rangi ya manjano kwa sababu hazijaiva . Kando yake kuna viazi vitamu.

Lori la rangi ya kijani limejaa vitunguu ndani yake. Kando ya lori hii, ni vitunguu zilizowekwa chini. Vitunguu hivyo ni vya rangi ya zambarau na zina umbo la duara. Ndani ya lori hiyo, mwanaume aliyevaa koti la vumbi ya rangi nyekundu amesimama huku nje mwanamke amesimama.

Shanga zilizo tengenezwa na rangi tofauti tofauti zimewekwa kwenye kibanda . Kibanda hicho kimetengenezwa kutumia mbao na paa lake ni la mabati . Hapo kando ya kibanda hicho mwanaume amesimama, shanga hizo ni za rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya manjano , rangi nyekundu na pia karatasi zinauzwa hapo kando.

Magari ya kibinafsi mapya matatu, yameegeshwa kwenye jengo. Jengo hilo ni kubwa sana. Liko na madirisha ya vioo na sakafu yake imetengenezwa na vigae. Magari hayo yako na magurudumu manne na yako na rangi tofauti tofauti kama vile, rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu.

Notisi inaonyesha tangazo ya bima ya nyumba. Bima hiyo inaonyesha huduma tofauti-tofauti inazaepeana ikiwa utaweza kupata bima hiyo. Ukitaka kuongea nao, nambari ya simu imewekwa hapo chini katika upande wa kulia.

Magari ya rangi tofautitofauti yameegeshwa kwa mpangilio mzuri sana, rangi hizo ni kama vile rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi ya kijivu na rangi nyeusi. Kando ya magari hayo miti imepangwa miti imemea na pia kuna posti za stima.

Mtu ameshikila simu mkononi, screen ya simu iko wazi inaonyesha pragramu ya rununu ya simu ya safaricom inayotumika katika shughuli kadhaa mtandaoni kama vile Mpesa na pia katika kununua credit .

Kibanda kimoja kimepakwa rangi ya kijani kibichi na kwenye ukuta kimeandikwa jina Mpesa . Ndani yake kuna ndizi ambazo zimening'inishwa . Kando yake kuna magari ambayo yameegezwa karibu na majengo na pia ,kuna watu wanaotembea karibu na duka hilo.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya kibanda huku akinunua mboga zinazoonekana kuwa sukuma wiki. Mwuzaji anamwekea mboga hizo kwenye kikapu, kando yake kuna wanawake wengine ambao wamekaa kando ya vibanda vyao. Mbele yao kuna magari ya rangi tofauti tofauti kama nyekundu na ya rangi ya kijuvu.

Gari dogo jeupe limeegezwa kando ya barabara lililo na nambari ya sahani KDA 990J , katika mtaa wa makazi, alafu kando yake Kuna msitu mdogo.

Watu watano wamesimama nje ya kituo cha mashine ya maziwa ya ATM ili waweze kununua maziwa. Hapo kando kuna ndoo za maziwa, halafu pia watu wawili wanahudumia makastoma hao ili waweze kupata maziwa hayo.

Magari mengi yameegezwa kwenye uwanja. Gari moja ni aina ya matatu ya rangi ya kijivu. Gari hiyo iko na nambari ya Sahani ya Kenya KDA 650E. Kwenye gari hiyo, kuna michoro na maandishi kama vile " Progressive credit ".

Mtu amebeba manoti mingi ya shilingi elfu moja, noti hilo ni la rangi ya udhurungi na dhahabu. Kwenye noti hio kumechorwa nyumba ya KICC na rais wa zamani wa Kenya Jomo Kenyatta. Kando ya mikono hiyo kuna tarakilishi.

Mikebe ya vipimo tofauti tofauti zimebeba viazi kuanzia, zimepangwa kuanzia kubwa hadi ndogo. Chini kumewekwa, karoti, pilipili hoho, juu ya kitambaa kilicho na rangi ya waridi. Pia kando yake kuna beseni ya rangi ya manjano.

Magurudumu mengi mapya yamesimamishwa pamoja, magurudumu haya ni ya magari au Lori. Kwenye magurudumu haya kuna michoro kadha kama vile kampuni ambaye imetoa magurudumu hayo na nambari. Magurudumu haya ni ya rangi ya nyeusi.

Kwenye kibanda kuna matunda ya aina tofauti tofauti, kama vile, avocado , tikitiki maji na machungwa. Machungwa hayo ni ya rangi ya manjano, tikitiki maji ni ya rangi ya kijani kibichi na kijani na avacado hiyo ni ya rangi ya kijani.

Bango linaonyesha tangazo ya bima ya pikipiki. Kwenye tangazo hilo Kuna mchoro wa pikipiki ya rangi nyeusi, na pia kuna nambari ambayo mnaeza semezana na kampuni ambayo inatoa huduma hiyo, na pia Kuna jina ya huduma hiyo ambayo inaitwa Anziano Insurance Agency .

Viatu vinavyoonekana kuwa za jinsia ya kiume zimepangwa chini kwenye mkeka. Viatu hizo ni za kabuni tofauti tofauti. Kuna viatu vya ofisi, na pia kuna viatu vya kucheza. Kando ya viatu hivyo, Kuna nguo zilizopangwa karibu na mama aliyekaa chini

Bango linaonyesha tangazo kuhusu bima ya afya. Kwenye tangazo hilo, kuna mchoro wa mwanamke ambaye anonekana kuwa muuguzi anatumia tarakilishi yake. Kando kuna maagizo fulani kama vile nambari ya kampuni hiyo ya bima na mtandao ambapo mnaweza wasilina nao.

Mtu mmoja anampea mtu mwingine kifunguo cha gari kwenye meza pameekelewa ubao wa kunakiri ambao liko na karatasi ya rangi nyeupe juu yake Kuna kalamu ya rangi nyeupe na kagari kadogo.

Magari manane mapya yaliyo na rangi tofauti tofauti kama nyeupe, nyeusi yameegezwa kumaanisha magari hayo yanauzwa. Mawingu yako na rangi ya samawati kumaanisha ni mchana.

Magari tofauti tofauti yameegezwa kwenye uwanja kando ya uwanja huo kuna msitu mdogo na miti magari hayo nikama vile matatu magari za kibinafsi na magari ya kubeba mizigo magari hayo ni ya rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeusi rangi nyeupe na rangi ya kijivu.

Duka hili ni la kuuza maziwa. Hapo kando kuna friji iliyo na michoro kadhaa kama vile, michoro ya ng'ombe. Kwenye ukuta wa duka hiyo kuna michoro mingi kama vile, ya mayai, ya mikate na maziwa. Juu ya duka hilo, pameandikwa nambari ya mwenye duka.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri sana. Yameegeshwa kwenye barabara ambapo panaoneka ni jengo ambalo linauza magari. Magari hayo yako na rangi tofauti tofauti kama vile, rangi nyeupe na rangi nyeusi.

Ndizi tamu ambazo zimeiva. Zimewekelewa juu ya gunia ambayo imetandikwa kwenye kibanda. Ndizi hizo, ni za rangi ya manjano. Kando yake, kuna kreti kadhaa za mayai na mayai ambayo yamewekwa ndani yake.

Magari manne mapya yamepangwa ndani ya jengo linalo onekana kuwa kituo cha kuuza magari. Magari hayo ni ya rangi totauti tofauti Kama vile, gari moja ni la rangi la machungwa, ilhali gari lingine ni la gari la samawati.

Jengo hili liko na nyumba tatu. Milango mbili ni ya rangi ya samawati na mlango mmoja ni wa rangi nyeupe. Kwenye ukuta kuna maandishi kadhaa kama vile Amani general shop . Kwenye ukuta mmoja pamewekwa bango la chupa ya soda ya Coca cola.

Magari mapya ya rangi tofauti tofauti, kama vile rangi ya kijivu, rangi nyeusi, rangi ya buluu, na rangi nyeu nyekundu, yamewekwa kwenye jengo. Jengo hilo linaonekana ni linatumika kuuzia magari mapya.

Magurudumu makubwa ya rangi nyeusi na rangi ya kijivu yamewekwa kwenye sakafu. Magurudumu haya yanaoshwa kwa sababu yako na sabuni na gurudumu moja linanyunyiziwa maji kutumia paipu .

Sokoni kumejaa bidhaa mingi kama vile, nyanya, vitunguu, machungwa, viazi, viazi vitamu. Kando yake, kuna miavuli za rangi tofauti tofauti ambazo watu wamesimama ndani yake. Kando ya nyanya hizo kuna mtu amekaa.

Soko la kuuza nyanya katika mazingira ya wazi. Kuna mabunda mengi ambayo yaliyojaa nyanya nyekundu, zenye huonekana kuwa safi na mzuri za kuuza. Mtu moja ameinama, anaonekana kuchambua nyanya katika kasha.

Mkononi mtu amebeba noti ya shilingi elfu moja, noti hiyo iko na mchoro wa jengo kubwa la KICC na picha ya rais wa kwanaza wa Kenya Jomo Kenyatta, chini kwenye sakafu kuna shilingi ya noti ya hamsini.

Mtu amebeba manoti ya pesa mkononi asilimia shilingi mia nne. Kuna noti ya rangi samawati ama buluu ambayo ni shilingi mia mbili. Pia kuna noti ya rangi ya zambarau ambayo ni shilingi mia na pia kuna manoti mawili ya rangi ya waridi ambazo ni shilingi hamsini hamsini.

Duka hili limejazwa bidhaa ndani yake. Mlango wake umeandikwa Mpesa na pia imepakwa rangi ya kijani kibichi. Juu kwenye ukuta wa duka hilo, kuna michoro kadhaa kama vile, nambari ya simu na jina Mpesa.

Magari kadhaa mapya yenye rangi tofauti tofauti kama rangi ya buluu, rangi nyekundu, rangi nyeusi, rangi nyeupe yameegezwa kumaanisha kuwa ni magari ya kuuzwa kwa sababu yanaonekana mapya.

Magari mapya yameegezwa kwenye jengo kubwa. Sakafu ya jengo hilo limetengenezwa na vigae. Magari hayo ni ya rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeusi, rangi nyeupe na rangi ya bluu.

Trela ya rangi ya kijivu inayosafirisha gari lililo ya rangi ya buluu limeegezwa kando ya barabara nyuma yao kuna uwanja uliojaa nyasi na miti pia kunaonekana kuwa kuna milima kadhaa

Kibanda kimetengenezwa na mbao, juu ya kibanda hicho pamewekwa gunia na champali au sapatu za rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya zambarau, rangi nyeusi, rangi nyekundu, rangi nyeupe, na rangi ya hudhurungi.

Kibanda hiki kimetengenezwa kutumia mbao, paa la kibanda hicho kimetengenezwa na mabati, kumening'inizwa ndizi za rangi ya manjano na ndizi ambayo haijaiva, juu ya ndizi hiyo kuna kisu ambacho imewekwa, hapo chini kuna nyanya, vitunguu na pilipili hoho.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya duka ili kununua kitu. Milango ya duka hiyo ni ya rangi ya samawati. Kwenye milango kuna michoro kadhaa kama vile kifagio. Kando ya duka hiyo, kuna mtu ambaye amekaa kwenye pikipiki. Amesimama huko na baiskeli ambayo imesimamishwa hapo kando.

Mtu anaye onekana kuwa wa jinsia ya kiume, ameketi chini kwenye varanda na kulalia kiti. Amekunyata mikono yake. Kando yake Kuna ukuta wa chumba, ukuta huo umeandikwa mchoro wa Mpesa. Kando yake Kuna mtu aliyekaa, amevaa nguo ya, suruali ya rangi ya manjano.

Watu wengi wa mejaa sokoni. Wengi wao ni wauzaji. Mwanaume mmoja ameka kwenye benchi, huku akizipanga viazi kwenye ndo. Mwingine, anamuuzia mteja ambaye amesimama mbele ya machungwa.

Soko hili ni sector ya kuuza bidhaa zinazotumika katika kupika chakula kuna viazi ambavyo vimewekelewa kwenye kibanda, kuna mahindi, kuna nyanya ambazo zingine ziko kwenye creti kuna cabbagi Na lia ndizi ambazi zimening'inia kwenye paa.

Watu wengi wam ekuja sokoni wengine wakiuza bidhaa ilhali wengine wanazinunua. Mandhari haya ni ya baridi kwa sababu kuna matope na pia maji. Watu wengi wamevaa sweta ili kujikinga na baridi. Pia wengine wameva buti kwa sababu ya matope.

Saluni nyingi zimejaa katika mtaa huu, baadhi ya saluni hizo viti vya plastiki zimewekwa nje, hapo kando kuna mtu ambaye ni mwanamke anasukwa nywele ilhali wengine wamekaa kwenye viti na bado hawajasukwa wanapiga gumzo, mwanaume mmoja anapita mbele ya saluni hizo.

Bango inaoyesha tangazo kuhusu bima ya nyumba. Kwenye tangazo hili, kuna maagizo fulani kama vile shughuli ambayo kampuni ya bima hiyo inafanya kama vile kueka stima. Kando yake kuna nambari ya simu ambapo mnaeza wasiliana na kampuni hiyo.

Jengo hili ni kubwa sana. Limejaa magari ya kibinafsi mapya ya rangi tofauti tofauti kama vile, rangi nyeupe, rangi ya buluu na rangi nyeusi. Kando yake, kuna ukuta uliopakwa rangi nyeupe. Pia kuna madirisha makubwa ya vioo.

Gari jeupe aina ya matatu, limeegeshwa karibu na kituo au stesheni ya kuweza kuweka hewa ndani ya magurudumu ya gari, ili magurudumu hayo yote yaweze kutoshana katika kusafiri.

Magari ya kibinafsi mapya yameegeshwa kando barabara, yamepangwa kwa mpangilio mzuri sana. Magari hayo ni ya rangi tofauti tofauti lakini magari mengi ni ya rangi ya nyeupe ilhali gari moja ni ya rangi ya kijivu.

Watu wawili ambao ni wa jinsia ya kiume wamesimama nje ya duka inayouza maziwa . Duka hiyo inaitwa Mt Kenya Milk . Mlango wa duka hiyo umechorwa maziwa na pia umepakwa rangi ya samawati , hapo kando kwenye varanda msichana amekaa chini ilhali mwingine anatembea hapo kando.

Mtu ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kike, Kwa sababu amepaka kuja zake rangi nyekundu anampea mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kiume kifungu cha gari, nyuma yao kuna gari ya kibinfasi ya rangi ya nyekundu.

Kwenye jengo hili kumejaa kabeji, katika jengo hilo watu ambao ni wanunuzi na wauzaji wamejaa. Kwenye paa kumeninginizwa magunia ambazo zimeanikwa kando yake kuna vibanda ambavyo vimejengwa.

Mtu amebeba manoti ya shilingi elfu moja mkononi ilhali anachukua manoti mengine kutoka kwa meza. Mtu huyo anaonekana kuwa maasai kwa sababu amevaa mavazi zao maalum. Noti hiyo ni ya rangi ya hudhurungi na rangi ya dhahabu.

Duka hili limejaa vitenge vya rangi tofautitofauti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, baadhi ya rangi za vitenge hizo nikama vile rangi ya manjano, rangi nyeusi, rangi yekundu na rangi nyeupe.

Gari nyeusi ya kibinafsi aina ya Prado limeegezwa kando ya lango kubwa la rangi ya samawati, kando ya lango hilo kuna majumba mengine na pia kuna lango lingine la rangi ya waridi na rangi nyeusi.

Watu wako sokoni, baadhi ya wauzaji wamekaa kwenye stuli. Hapo kando, kwenye sakafu, kumepandwa bidhaa kama vile, avacado , nanasi, nyanya, vitunguu na machungwa. Wateja wengine wanatembea sokoni wakiangalia bidhaa hizo.

Mtu aliyevaa mavazi ya rangi ya buluu. Amesimama nje ya duka linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile, mikate, dawa ya meno, sukari na mitungi ya lita ishirini iliyobeba mafuta. Mlango wa duka hiyo iko na rangi ya kijani kibichi iliyoandikwa Mpesa.

Manoti haya ni ya shilingi elfu moja. Noti la kwanza ni noti la sasa ambalo limechorwa picha ya Rais wa Kenya wa kwanza. Noti la pili ni noti la zamani linaloonyesha wanyama pori kama vile Ndovu.

Tangazo hili ni kuhusu bima ya nyumba. Kwenye tangazo hilo kuna maneno kadhaa ambayo yameandikwa hapo kama vile kazi ambayo kampuni hiyo inaweza kusaidia ukichukua bima yao. Kuna mchoro wa nyumba nyeupe ndogo na mabati meusi na juu yake imevalishwa kofia ya rangi nyekundu.

Manoti mawili ya shilingi ya elfu moja yako na picha ya uthurungi na thahabu. Kwenye noti hilo kuna picha rais wa zamani wa Kenya mzee Jomo Kenyatta. Kando yake kuna jengo kubwa maarufu inaloitwa KICC . Kuna sahihi ya gavana anayeitwa Patrick Njorogi.

Duka ambalo ni gala la maziwa, liko chini ya gorofa. Duka hilo, limepakwa rangi ya blue na mlango wake uko na rangi ya samawati. Kwenye milango kuna michoro ya maziwa. Kando ya duka hilo kuna gari jeupe lililoegeshwa na mtu aliyesimama.

Mtu amebeba mkononi manoti ya shilingi elfu moja, shilingi Mia tano, shilingi Mia moja na pia shilingi hamsini. Shilingi ya elfu moja iko na rangi ya dhahabu na hudhurungi, shilingi ya Mia tano iko na rangi ya kijani, shilingi Mia moja iko na rangi ya sambarau na pia shilingi hamsini iko na rangi ya waridi. Nyuma yake kuna waya za cable .

Matunda aina ya ainati yamejaa kwenye kibanda matunda hayo yamepangwa kwa mpangilio mzuri sana mengine yamewekelewa juu ya kreti ilhali mengine yamewekelewa juu ya kibuyu cha lita ishirini matunda hayo ni kama vile ndizi tikiti maji nanazi machungwa na pia maembe.

Magari mengi mapya ya aina tofautitofauti yameegezwa pamoja kwenye sehemu iliyo wazi, magari haya ni kama vile lori, magari ya kibinafsi na magari za kubebea mizigo, magari yako na rangi tofautitofauti kama vile rangi nyeupe na rangi nyekundu.

Mandhari haya ni safi sana kwa sababu panaonekana pamesafishwa na kufagiliwa, kuna duka ambalo kwenye mlango kumeandikwa M-pesa, duka hilo ni la rangi ya kijani kibichi, ndani ya duka hiyo kuna bidhaa tofautitofauti, kando yake kuna kiti kilicho cha miguu minne.

Magari mapya ya aina tofauti tofauti, yameegeshwa nje ya jengo, sehemu wazi. Magari hayo ni kama vile, magari ya kibinafsi na aina ya matatu. Magari hayo ni ya rangi tofauti tofauti kama vile, rangi nyekundu na rangi ya kijivu.

Magari ambayo yanaonekana kuwa mapya yameegezwa nje ya jengo kubwa, jengo hilo limetengenezwa na ukuta wa vioo, magari hayo ni ya rangi tofautitofauti kama vile rangi nyekundu, rangi nyeupe na rangi nyeusi, magari hayo ni magari ya kibinafsi.

Magari mengi yameegeshwa nje ya jengo kubwa sana. Gari moja ni aina ya kibinafsi ambayo imetenngenezwa na kampuni ya marcedes, gari hii iko na nambari ya sahani ambayo imeandikwa 22,gari hiyo ni ya rangi nyeusi .

Gari jeupe aina ya kibinafsi limeegezwa kando ya barabara gari hii iko na nambari ya sahani ya Kenya KKM7009K kando yake kuna msitu.

Magari mawili yenye rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeusi na rangi nyeupe yameegeshwa uwanjani. Kando ya gari lililo la rangi nyeusi kumesimama msichana mmoja. Nyuma ya magari hayo pamepandwa miti mingi sana.

Mtu amepepa mkononi manoti za shilingi elfu moja na anampadilishia mwenzake. Noti hii ni ya zamani kwa sababu iko na mchoro ya wanyama pori kama vile ndovu, kando yake kuna mashine ya rangi nyeusi iliyo juu ya meza.